Duka ndogo limepangwa kwa njia ya kupendeza. Nguo hizi zimewekwa kwenye kuta, kuna lebo zinazo onyesha jina ya manguo. Manguo haya ni ya aina zote. Kwenye duka hili, kuna meza ya rangi ya kahawia ambazo zime ekelewa nguo na nguo hizo zimekunjwa kwa unyenyekevu.

Upangiliaji wa duka unasaidia mnunuzi kuona anachotaka kwa haraka na pia unatengeneza ajira, kulipa kodi na kuchangia uchukuaji wa uchumi. Uzoefu wa ununuzi wa bidhaa na kuzaa urafiki mwema kwa mwanabiashara na kwa mnunuzi.

Rafu ya rangi ya kahawia , viatu vimepangwa kwa mstari. Viatu hivi ni vya rangi nyeusi , kahawia na rangi ya samawati . Vigae vya duka hili ni vya rangi nyeupe

Duka ndogo limepangwa kwa mstari ulionyooka. Kwenye mstari, nguo zimewekwa kwenye kitundukio cha nguo. Mashati yaliopangwa ni yenye rangi ya samawati na ya rangi ya kijivu. Mwanaume mmoja amesimama na amevalia vazi leupe. Kioo cha kujiangalia limewekwa kwenye ukuta. Kwenye rafu nguo zimekunjwa kwa umakini.

Viatu vya rangi ya kahawia, nyeusi, nyeupe, kijani na rangi nyeupe, vimepangwa kwenye rafu. Rafu ni ya rangi nyeupe yenye mstari wa rangi ya kahawia. Mlango wa duka hili ni wa rangi ya samawati.

Hili ni soko la uuzaji na ununuzi wa magari. Gari ni la rangi nyeupe, na lina dirisha ya rangi nyeusi, na lina mchoro wa simba. Kioo cha pembeni ni cha rangi nyeusi.

Hili ni soko la uuzaji na ununuzi wa magari. Gari hili lina viti za rangi ya kahawia. Mikeka ya gari hii ni ya rangi ya samawati. Dirisha la gari hili ni la rangi nyeusi.

Uuzaji na ununuzi wa magari. Mwanaume amesimama karibu na gari akiiangalia, akitabasamu kwa furaha. Amevalia suruali nyeusi na shati leupe. Gari hili ni la rangi nyeusi.

Hii ni soko la uuzaji na ununuzi wa magari. Gari hili liko karibu na jumba kubwa na liko na rangi ya kijivu. Gari hili liko na mkeka wa rangi wa kahawia.

Hili ni soko la kuuza magari. Magari matatu yamo juu ya lori kubwa la kubeba magari, yana rangi nyeusi na rangi ya samawati. Kuna jumba kubwa la kuhifadhi magari yanapowekwa ama yanapofika. Jumba hilo ni la rangi ya kijivu, samawati na rangi nyeupe.

Magari manne yamesimama. Magari haya yanaonekana kwa nyuma, mawili ni meusi na matatu ni meupe. Magari haya yana magurudumu manne. Magari haya yamesimama mbele ya ghorofa la kahawia.

Hili ni soko la michoro, kuna aina kadhaa ya michoro. Michoro imepangwa kwa mstari mmoja. Kuna michoro kwenye kuta, michoro ina rangi tofauti, kama, nyeupe, kahawia na nyeusi.

Soko hili ni la kuuza matunda. Tikitimaji kubwa zimewekwa kwenye meza. Tikitimaji zina rangi ya kijani. Kuna maembe na machungwa kwenye soko hili.

Soko lina umati wa watu. Kuna watu wananunua, wengine wakiuza. Wauzaji wameketi ilhali wanunuzi wamesimama. Matunda tofauti yanauzwa na mboga tofauti. Wamevaa nguo tofauti kwenye soko hili.

Uuzaji huwezesha ubadilishaji wa bidhaa na huduma, husaidia wanunuzi kupata wanachotaka kwa haraka na kuwaezesha kupata wanachohitaji. Wauzaji wanaweza kupata mapato yao ya kila siku na kwa hivyo, wanakuza uchumi wetu.

Soko lenye watu wengi ambao wako kwenye shughuli tofauti. Kuna wanunuzi na wauzaji wanaojadiliana, ili kufikiana bei za bidhaa zao. Nyuma la soko, kuna nyuta lenye paa la rangi ya kahawia.

Mandhari ni ya soko la mandizi. Kuna watu wengi wanaoashiria kuwa kwenye shughuli za uuzaji na ununuzi. Nyuma ya mandizi, kuna mwanaume aliyeketi chini, huku amejifunga fulana leusi na amevalia suruali nyeusi.

Soko lina watu walioketi chini na wengine wakiwa wamesimama. Kuna picha yenye michoro inayouzwa. Mifuko kadhaa imewekwa kwenye kuta za rangi tofauti. Wanaume wawili wamevaa suruali nyeupe na shati weusi kuna jengo kubwa mbele yao.

Umati wa watu umekusanyika, wengine wamekuja kununua mandizi wengine wamekuja kuuza. Kwa kuuza mandizi ni njia mojawapo ya kuinua uchumi na ni njia ya kuwaleta watu kwa pamoja.

Viatu vimepangwa kwa njia nzuri kwa kua wauzaji wanaponunua. Inasaidia maendeleo ya kiuchumi na kuunda ajira mpya. Na pia inasaidia kwenye maendelezo ya kiteknologia na kuboresha chaguo la watumiaji.

Watu watatu wamo kwenye biashara zao. Biashara hili wanauza vitu tofautitofauti. Biashara hili limepangwa vizuri. Biashara hili lina rangi ya kahawia, kila mtu ako kwenye biashara lake.

Uuzaji na ununuzi wa manyumba kumetangazwa na kuashiria bei na namba ya simu. Kuna ghorofa kubwa na rangi nyeupe na miti mirefu. Kuna satelaiti nyuma ya ghorofa.

Nyumba limezungukwa na ukuta wa rangi la samawati, miti kadhaa yamepandwa kwa shamba ndogo na katikati la shamba hilo, kuna mabomba ya maji. Kuna viti vinne vya rangi nyeusi, na kwenye paa kuna mwangaza.

Duka hili ni la kuuza na kununua nguo, nguo zimepangwa kwenye mstari na rafu kwa mpangilio maalum. Nguo hizi Zina rangi tofauti, rafu ina rangi nyeusi.

Duka hili lina bidhaa mbali mbali. Kati ya bidhaa kuna pakiti za rangi ya majano na chini yake kuna bei iliyohidhirishwa kwenye rafu na hivyo kumsaidia mteja kupata anacho kihitaji.

Baiskeli za rangi tofauti zimepangwa kwa wingi. Viti nyingi za watoto na watu wazima zina rangi tofauti na zimepangwa kwa utaratibu. Duka hili lina milango ya vioo.

Mpangilio mwema wa uuzaji wa viatu unasaidia mnunuzi kuchagua kiatu kinacho mpendeza na kukinunua. Na pia mpangilio mwema unasaidia muuzaji kuhudumia wateja wote kwa pamoja.